Ndani ya duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizoning'inia kwenye vitundiko vya kuanikia nguo ikiwemo suruali, sketi, zote zikiwa na mtindo na rangi mbalimbali. Nyuma yake kuna kuta zenye mapambo ya rangi ya zambarau, kijani na njano na juu kuna bango lenye maandishi one stop for the whole family likionyesha kuwa duka hilo lina bidhaa kwa ajili ya familia mzima

Duka la nguo la La Rosa lina nguo nyingi zilizoning'inia kwenye vitundiko vya kuanikia nguo, ikiwemo nguo ndefu na nguo fupi. Zina rangi mbalimbali. Juu ya rafu, kuna mifuko ya mikono na viatu vilivyopangwa vizuri, kuashiria kuwa duka hili linauza nguo na vifaa vingine vya kimtindo.

Duka kubwa la nguo liitwalo town team lina nguo nyingi zilizopangwa kwenye vitundiko vya kuanikia nguo zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Pia kuna mabango mekundu yanayoning'nia. Sakafu ya jumba la maduka ni nyeupe na ina mng'ao ikionyesha usafi na utunzaji. Kwa mbali kuna watu wachache wanaotembea katika duka hilo.

Duka kubwa la nguo lina nguo nyingi za rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na samawati, zilizowekwa kwenye vitundiko vya kuanikia nguo. Kuna mabango ya mauzao yanaonyesha punguzo la asilimia thelathini na asilimia hamsini la punguzo kwa baadhi ya bidhaa. Duka lina taa za dari na mazingira yanaonekana kuwa safi yenye mpangilio wa kisasa.

Duka la nguo lina muonekana wa kisasa na wa kifahari. Kuna vifaa vya kuelekea nguo kando ya kuta zote zikiwa zimejaa suti, jezi na nguo nyingine za kiume zilizopangwa vizuri. Katikati ya chumba kuna kiti cha kupumzika kilichopambwa kwa uzuri pamoja na meza ndogo. Taa ya chandaria ya kifahari iko juu ikitoa mwanga wa joto kwenye eneo lote.

Duka la nguo za wanaume lililoandikwa gentleman kwa herufi kubwa nyeupe na rangi ya kijani iliyokolea. Lina mlango wa kioo katikati ya madirisha makubwa ya kioo pande zote mbili yanaonyesha bidhaa ndani. Ndani ya duka hili kupitia kwa dirisha la kulia kuna mannequin tatu zilizovalia nguo za wanaume.

Safu lina nguo nyingi za aina mbalimbali zilizo ekwa kwenye vitundiko vya anikia nguo kwa ajili ya kuuzwa. Nguo hizi zina rangi nyingi kama vile nyekundu, manjano, samawati, nyeusi na zingine zikiwa zimepangwa kwa safu mfululizo. Chini yake kuna nguo zingine zilizo ekwa chini. Nyuma yake kuna miti ya kijani inayonekana.

Soko la nguo na viatu, lina nguo nyingi zilizoning'inia juu ikiwemo suruali fulana na mashati. Kwa upande wa kulia, kuna viatu vingi vya aina mbalimbali, vingine vikiwa vimening'inizwa ukutani na vingine vikiwa vimerundikwa chini. Mwanga mmoja mkali unaonekana katikati ya viatu zilizoning'inia, chini kuna rundo la viatu.

Duka la nguo limejaa suti za wanaume zilizo pangwa kwa ustadi. Kwenye rafu na vitundikio vya kwanikia nguo. Kuna safu defu za suti za rangi mbali mbali, zikiwemo samawati kijivu na nyeusi. Zikionyesha mtindo na ukubwa tofauti. Baadhi ya suti zinazo onekana kuwa na ruwaza kama vile ile ya samawati ilio mbele ya yenye miraba.

Ndani ya jumba kubwa la maonyesho ya magari kama Audi, lina magari mengi mapya aina mbalimbali, ikiwemo Sedani na SUV. Yamepangwa kwa uangalifu kwenye sakafu inayong'aa. Rangi za magari zinatofautiana kutoka nyeusi, kijivu, nyeupe, na hata nyekundu. Katikati ya jumba, kuna dawati la mapokezi, lenye maua na viti, vya kusubiri.

Gari aina ya Van lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo wazi lenye nyasi. Kwenye upande wa gari hili kuna maandishi yanayosomeka ya progressive, quick reliable tours . Pia kuna nembo za kijani na machungwa upande wake. Nyuma yake kuna miti mirefu na pembeni kuna sehemu ya gari jingine inayoonekana. Eneo hilo lina nyasi zilizokatwa.

Eneo la wazi lenye nyasi na miti mingi lina magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Baadhi ya watu wanatembea, mwingine kusimama karibu na hayo magari. Anga ni wazi na jua linaonekana kuangaza. Inaweza kuwa mkusanyiko wa watu fulani.

Wanaume wawili waliomo ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mmoja wao amevalia suti nyeusi akishikilia kifaa cha kuchajia gari, na kukielekeza kwenye gari jeupe, akionyesha jinsi ya kuchaji gari na umeme. Mwanaume mwingine aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi, amesimama karibu na gari na anaonekana kumsikiliza yule anayefanya maonyesho.

Onyesho la magari. Lina magari ya aina tofauti yaliyopangwa kwa safu ikiwemo SUV nyeusi iliyo mbele na SUV nyeupe iliyo nyuma yake. Jengo lina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia na sakafu inaonekana kuwa safi na inayong'aa.

Magari kadhaa ikiwemo SUV ya fedha, Sedan nyeupe, Sedan nyeusi na gari za samawati yamepakiwa vizuri kwenye eneo lenye nyasi ndefu, lililozungukwa na miti mirefu. mwanaume mmoja anapita akiwa amevaa shati lenye michoro na suruali nyeusi akielekea kwenye magari chini ya anga la jua kali.

Onyesho la magari. Lina magari kama vile gari nyeusi aina ya SUV linaloonekana karibu. Nyuma yake kuna gari nyeupe aina ya sedan. Magari mengine yanaonekana kwa mbali. Jengo lililo nyuma lina dirisha kubwa la kioo na nembo ya Udai juu yake likionyesha kuwa hili ni duka la magari ya Udai.

Gari aina ya van lililopakwa rangi nyeupe na lina miguu yenye rangi nyeusi. Limeegeshwa katika eneo la nyasi. Pembeni, kuna nyumba ndogo na miti mirefu iliyozunguka eneo hiyo. Anga ni yenye mawingu kuashiria hali ya mvua.

Gari la matatu jeupe limepakiwa kando ya barabara likionyesha mlango wake wa kuteleza ukiwa wazi. Nambari yake ya usajili ya Kenya inaonekana. Limezungukwa na mandhari ya kijani kibichi na majengo ya mjini chini ya anga lenye mawingu kidogo likiashiria hali ya kawaida ya maegesho katika mazingira ya mjini.

Gari aina ya Outback limeegeshwa katika eneo ya nyasi, imepakwa rangi nyeusi na pia miguu yake ina rangi hio. Liko karibu na gari ya Sidan iliopakwa rangi ya fedha na watu kadhaa wamesimama kando yake ilhali wengine wamesimama mbali na haya magari. Kuna gari mengine pembeni pia.

Gari ya aina ya SUV la prado landcruiser TX , limepakwa rangi nyeusi na lina miguu nyeusi. Limeegeshwa katika eneo ambalo lina nyasi chache. Kando yake, kuna jumba moja refu na jumba lingine pia kando yake. Pia kuna mti unaoonekana na mimea ingine iliyo kando.

Milango ya gari aina ya SUV imefunguliwa. Kiti cha dereva na kiti cha abiria wa mbele vinaonekana wazi pamoja na usukani. Nje ya gari kuna jengo lingine linaloonekana kwa mbali kando ya gari hili. Mazingira yanaonekana kuwa ya maegesho ya magari.

Mabasi yako ndani ya kiwanda ambapo wamepangwa katika mistari na wako katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Kuna mabasi ya rangi ya manjano au chungwa na moja likiwa ni jeupe kuashiria mchakato wa uzalishaji wa viwanda, chini ya dari refu lenye nguzo za chuma a sakafu yenye alama za mistari. Na baadhi ya maandishi ya kichina yanaonekana kwenye magari hayo.

Gari la aina ya Subaru lina usukani upande wa kulia. Dashibodi ina skrini ya kidijitali na inaonyeshana masaa. Kuna vipeperushi vya kazi na REVs . Pia kuna kibadilishi cha ki-automatiki cha gears . Na gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Gari aina ya Mustang limepakwa rangi nyeupe. Gari hili lina muundo wa kisasa na magurudumu ya rangi nyeusi. Nyuma yake kuna duka la AI REEF ambalo linaonekana kuwa mbali. Barabara ya maegesho ina alama za kinjano na mawe ya udongo na angani kuna mwanga wa jua.

Gari nyeusi aina ya suv limeegeshwa katika eneo la kuuzia magari juu yake kuna maandishi yanayosema lile umekuwa ukingoja chini yake kuna nambari zinazoashiria bei yake ambayo ni milioni mbili laki mbili na elfu tisini.

Gari la kubebea mizigo aina ya pick-up lenye milango minne limeegeshwa kwenye eneo la nyasi ndefu na miti. Gari lina rangi nyeusi na lina matairi makubwa yakionyesha kuwa linafaa kwa barabara zisizo sawa. Kuna mtu mmoja anayeonekana amesimama upande wa kulia wa gari akionekana kama yu nyuma wa gari

Gari la zamani aina ya Ford Capital limepakwa rangi ya majano na lina mistari nyeusi. Gari hili lina nembo ya Ford Mbele, na lina muundo wa kimchezo. Ikiwemo nisemi ya hewa juu ya boneti nambari ya usajili inaonekana. Gari limegesho kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma yake. Na kuna mimea mchache kando.

Onyesho la magari limo ndani ya jengo kubwa lenye taa nyingi za juu. Kuna magari ya rangi mbalimbali, kama vile, nyekundu yaliowekwa kwenye sakafu nyeupe na njia nyekundu inapita katikati. Watu wamesimama, wengine wakitembea karibu na magari. Mazingira yanaonekana ya kibiashara na ya kisasa.

Wanaume wawili wanasalimiana kwa mikono katika duka la magari. Mmoja amevaa suti ya rangi ya kijivu na amesimama kwa tabasamu huku mwingine amevaa jezi ya rangi ya kijivu na suruali ya kahawia. Nyuma Yao kuna gari nyeusi la kisasa lililo wazi kwenye duka pamoja na mapambo madogo kwenye ukuta wa nyuma. Mazingira yanaonekana ya kifahari na ya kitaalamu.

Soko la wazi lina bidhaa za utamaduni hasa ile ya Maasai ambapo mikufu mirefu yenye shanga zenye rangi mbalimbali, bangili zinazong'aa na vitu vingine vidogo vinavyong'aa vimewekwa kwenye stendi. Kuna wachuuzi ambao waliotulia, karibu na bidhaa zao.

Meza kubwa yenye rangi ya kijani, imejaa samaki wengi waliokaangwa, ikiwemo samaki wa sato. Wana rangi za dhahabu kahawia, pamoja na chombo kidogo cha mafuta, na kreti ya samawati. Zote zikiashiria biashara changamfu, ya vyakula vilivyotayarishwa sokoni.

Soko lina bidhaa za kilimo zinazouzwa kuna meza kataa zilizojaswa mahindi, mananazi na matikiti maji, Jini ya meza kuna makreti ikiwemo makreti mekundu. Muundo wa vipanda unaona kuwa mbao na paa la mabati. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida kwa soko na ndani.

Duka la viatu lina idadi kubwa ya viatu vilivyoning'inizwa na kupangwa kwenye kamba ikiwemo aina mbalimbali ya viatu vya kiume na vya kike ikiashiria biashara ya viatu. Upande wa kulia kuna mwanga mwingi unaotoka ukionyesha barabara. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya kawaida.

Soko la wazi Lina shughuli nyingi za kuuza bidhaa za ukumbushovna ufundi. Lina vitu vingi vilivyopangwa chini kwenye mkeka. Kuna sanamu nyingi za wanyama zilizochongwa kwa kuni kama tembo na twiga pamoja na viti vingi vya rangi vilivyotengenezwa kwa shanga kama mkufu, vikuku vyote vikiashiria utajiri wa bidhaa za kitamaduni zinazouzwa chini ya mwanga wa mchana.

Soko la matunda lina matunda mengi iliyowekelewa juu ya meza kama vile maembe , machungwa, mananasi na mengine. Kando, kuna kreti iliyo na viazi vitamu na njimbi. Soko hii imeezekwa paa la karatasi ya polythene .

Soko la wazi lina bidhaa nyingi za kuuza, ikiwemo vito vya aina mbalimbali kama vile shanga, mikufu na bangili. Zimewekwa kwa wingi juu ya kitambaa. Rangi mbalimbali za shanga na vito zinatokeza, zikionyesha ufundi wa mikono. Kwa nyuma kidogo, kuna watu kadhaa na kiti cha plastiki cha samawati, ikionyesha kuwa ni eneo la biashara.

Duka la viatu limejaa viatu zilizopangwa kwa wingi. Viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti ikiwemo viatu vya michezo, buti na viatu vya kawaida. Vina rangi na mitindo mbalimbali. Mpangilio wake unaashiria bidhaa zinazouzwa kwa bei nafuu sokoni kutokana na jinsi zilizopangwa na wingi wake.

Maduka yenye paa la mabati yana vitu vingi vya rangi tofautitofauti. Kama vile vikuku, mishipi, na mapango yaliyotundikwa kwenye viunga vya mbao. Angani, kuna mawingu machache na jua linawaka. Kuna mtu aliyesimama karibu na duka moja, pengine ananunua.

Duka la nyama lina watu kadhaa waliovaa sare nyeupe za kazi. Pia lina minofu mikubwa ya nyama. Ukutani, kuna picha zilizobandikwa nikizitambua kama za, raisi wa nne wa Kenya na rais watatu wa Kenya. Mazingira yanaonekana kuwa masafi, na yenye mwangaza mzuri, kutokana kwa bulb .

Mfanyabiashara mmoja wa kuuza maua ameketi kando ya barabara karibu na bidhaa zake. Anaonekana kuwa mzee na ameketi kando ya maua ya rangi mbalimbali. Kuna ndoo kadhaa zenye maua yaliyopangwa baadhi yakiwa yamefungwa tayari kwa kuuzwa. Juu ya eneo hili kuna mwavuli mkubwa wenye rangi mbalimbali kama vile nyekundu, samawati na majano.

Soko la wazi lina shughuli mingi ambapo upande wa kulia kuna meza iliyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile viazi, nyanya, pilipili hoho na matunda mengine. Linaashiria biashara ndogo huku upande wa kushoto kukiwa na gari ndogo aina ya van na watu wakitembea kwenye njia yenye vumbi na matope chini la anga lenye mawingu linaloashiria hali ya mvua.

Soko la mboga na matunda limeezekwa paa la mbao na mabati, linauza mboga tofauti tofauti kama vile kabeji na sukuma wiki zilizowekelewa juu ya meza. Pia linauza matunga kama vile mandizi na papai. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama huku wakifanya biashara.

Soko lina bidhaa nyingi .Upande wa kulia kuna bidhaa zilizoninginia na kuwekwa chini. ikiwemo nguo, vitambaa vya kiafrika vya rangi nyingi ,na mifumo mbali mbali vya vitenge. Pia kuna viatu, mikoba na vitu vingine vidogo. Upande wa kushoto kuna vibanda vingine ,vinavyo onyeshana bidhaa kama vile kazi za mikono, vito na sanamu.

Viazi kwa aina tofauti kama vile viazi vitamu, jimbi na viazi batata, zimewekwa katika vikapu, ndoo na kasuku za rangi mbali mbali kama vile majano, nyekundu na nyeupe. Pale kando kuna mboga za kijani.

Soko la mboga lina watu ambao wameweka mboga mbali mbali kama vile nyanya, kabeji kwenye masanduku na vyombo. Ardhi inaonekana ikiwa na matope na kuna majani yaliyoanguka pia ina maji chafu. Watu wengi wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti na wameketi karibu na mboga zao.

Soko la ndani limejaa maduka mengi yanayouza bidhaa mbalimbali. Kuna maua mengi ya rangi tofauti tofauti upande wa kushoto na maduka yanauza vitu vingine kama vile vyombo, nguo na sanaa. Watu wengi wanaonekana wakipita katika hili duka na eneo linaonekana lenye shughuli nyingi na lenye maisha.

Soko la mboga lina njia chafu yenye matope na takataka hasa majani ya kabichi yaliyomwagika. Inaashira mazingira chafu. Upande wa kulia na kushoto wa njia kuna wafanyibiashara wanauza mboga. Rundo kubwa la kabiti linaonekana wazi upande wa kulia, zikiwa zimepangwa kwa wingi ardhini. Mifuko mingine ya mazao pia inaonekana.

Umati mkubwa wa watu umekusanyika katika eneo la wazi. Inaonekana kuwa soko. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wengine wanaonekana wakiuza na kununua bidhaa. Baadhi ya bidhaa zikiwa zimewekwa chini. Kuna miundo ya paa iliyojengwa juu ikionyesha kuwa eneo hilo linaeza kuwa la vibanda. Anga linaonekana kuwa na mwangaza mkali wa jua.

Chumba kimejaa vifaa vya zamani vya muziki na rekodi. Kuna rafu zilizozalishwa na rekodi za vinyl na CD, gramoni kubwa yenye pembe inayoonekana wazi, na redio za zamani. Kuta zimepambwa na mabango na vifuniko vya albamu, na kutoa hisia kurudia ya zamani. Mambo ya ndani ya mbao na taa ya blue inayo ning'inia yaongeza hali ya raha na ukusanyaji wa duka za muziki.

Soko la mboga lina kreti mingi ya mbao iliyojaa nyanya nyekundu. Mtu mmoja anaonekana akuchukua nyanya kutoka kwenye kreti hiyo huku wengine wakiwa wamesimama karibu na kreti mingine. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na watu kadhaa wanahusika katika biashara ya mboga. Kuna gari aina ya lori lilosimama kando.

Soko lenye dari ya samawati limejaa wauzaji na wanunuzi. Bidhaa zinazouzwa ni za aina mbalimbali kama vile vikapu, nguo na vifaa vya mapambo zikiwa zimewekwa kwenye meza na sakafuni. Watu wengi wamesimama au wameketi wakiwa wamejikita katika biashara huku mazingira yakijaa shughuli.

Jengo la ghorofa mbili lisilokamilika kujengwa lina kuta za matafari ya saruji na kuta za ghorofa ya juu bado zinaonekana. Kuna baadhi ya madirisha yaliyo na nondo za chuma sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya kijani mbele ya jengo kuna nyasi na mimea iliyokauka nguzo ya umeme na nyaya zake zinaonekana mbele ya jengo hili, anga lina mawingu meupe mweupe.

Jengo kubwa la kifahari, linaonekana kuwa makazi ya ghorofa linaitwa Connaught Apartments kama inavyoonekana kwenye ishara mbele ya lango. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia machungwa na lina paa za rangi ya hudhurungi iliyokolea huku baadhi ya kuta zikiwa zimepakwa rangi nyeupe. Kuna madirisha mengi na balcony kwenye ghorofa hili.

Majengo kadhaa ya ghorofa yamejengwa kwenye eneo lenye nyasi kavu na udongo. Jengo kuu lililo katikati lina rangi ya manjano inayong'aa likiwa na madirisha meusi. Kulia kwake kuna jengo jingine lenye rangi ya samawati na njano. Kushoto kuna jengo jingine refu zaidi lenye ghorofa nyingi likionekana kuwa na rangi nyeupe isiyokolea.

Jumba kubwa la kisasa lina ghorofa moja, limepakwa rangi za mchanganyiko wa kijivu na nyeupe. Lina madirisha makubwa. Kuna ukuta wa ua, uliojengwa kwa mawe na lango kubwa la chuma mbele. Mbele ya jumba kuna mimea na miti michache. Anga inaonekana kuwa na mawingu.

Bango la matangazo la Mwananchi Credit linatangaza mikopo ya Title Deeds mpaka milioni ishirini na tano. Upande wa kushoto wa bango kuna herufi ndogo zilizosimama wima. Kuna maandishi yanayosomeka: Butterfly Ventures Limited. Bango hili limewekwa kwenye nguzo na linaonekana karibu na jengo refu la kisasa.

Bango limewekwa kwenye nguzo ya ukuta. Bango hili lina maandishi ya Let and Managed ikifuatwa na nembo na jina ya kampuni N.W. Delight. Chini ya jina la kampuni kuna nambari mbili za huduma, zikiwa na nembo za huduma za malipo kama vile Mpesa na Airtel money , kuashiria biashara inayofanya kazi nchini Kenya.

Nyumba ya kisasa na ya kifahari yenye ghorofa mbili, imeundwa kwa mtindo wa kisasa na mistari safi. Nyumba ina mchanganyiko wa vifaa vya ujenzi kama vile mawe, mbao na plasta nyeupe. Ina madirisha makubwa hasaa ghorofa ya juu, na balkoni yenye kizuizi cheusi cha chuma. Mlango mkuu unaonekana kuwa umejificha kidogo chini ya paa inayotokea mbele.

Jumba refu lenye ghorofa nyingi la kisasa, lina madirisha mengi ya vioo. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na ya samawati. Inapatikana karibu na majengo mengine ya mjini. Angani kuna mawingu machache na jua linawaka. Hali inaonyesha hali ya jua. Kuna nyaya za umeme zinazoonekana karibu na jengo hilo, na mimea ya kijani iko chini yake.

Bodi la matangazo limewekwa kwenye nguzo ya umeme. Bodi hili linatangaza Yako Homestore ikiuza fanicha za nyumba za ubora na za bei nafuu. Mazingira ya nyuma yana anga safi ya samawati, miti na waya za umeme. Taarifa za mawasiliano ikiwa pamoja na nambari ya simu zinaonekana kwenye bodi.

Jengo lina bango ya rangi ya manjano na nyeusi lililoandikwa jina square juu ya ukuta pamoja na miundo wa viboko vya rangi mbalimbali inayopamba ukuta. Anga ya wazi na buluu ikionyesha siku ya jua. Kuna njia ya konkriti inayoguza kwenye jengo na container ya takataka pembeni.

Ndani ya duka kuu, upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo vinyago, michezo, na vitu vingine vya watoto, vilivyopangwa kwa umaridadi. Rangi nyingi za bidhaa hizo zinafanya eneo hilo, lionekane lenye mvuto. Sakafu ya duka ina vigae vya mraba, vya rangi nyeupe. Juu, kuna taa zinazotoa mwangaza.

Ndani ya duka kuu, kuna rafu na sehemu mbalimbali zilizojaa bidhaa, ikiwemo matunda na mboga zilizopangwa vizuri upande wa kulia. Katikati kuna vizimba vidogo vya kuonyesha bidhaa kama chupa za juisi na asali. Mbele zaidi, kuna meza kubwa lililo pambwa na vyakula vilivyopikwa na chini yake kuna masaduku ya mbao yaliyojaa bidhaa zilizofunganashwa.

Duka kuu lina kaunta zilizoorodheshwa kama express kaunta na ziko na mabango ya rangi nyekundu na ya samawati ,watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na kaunta wengi wao wakiwa na mikopo ya ununuzi kuna pia mabango ya binafsi ya offer za bidhaa zikiwa zimeandikwa kwenye ukuta.

Sehemu ya ndani ya duka kuu, inauzwa mboga na matunda. Kuna rafu na vibanda vilivyojaa mboga za aina tofauti kama vile spinachi, sukuma wiki na matunda mengine yanaonekana kwa mbali. Kuna mabango kadhaa yaliyoning'inia, mengine yakiwa na bei nafuu. Sakafu ni safi na yenye vigae. Mwangaza ndani ya duka ni mzuri. Hakuna watu wengi wanaoonekana, ikionyesha mazingira mazuri ya ununuzi yaliyo pangwa vizuri.